Inaonekana ni siku ya mawakili kuapishwa. Mawakili wapya wanaapishwa mbele ya jaji mkuu katika ukumbi huu mkubwa. Tunaona mawakili wengi wakiwa wamesimama kwa heshima. Wengine ni Waislamu wakishikilia Korani kwa mikono yao ya kulia na wengine ni Wakristo wakiwa na Biblia. Kila mmoja wao ameweka mkono juu ya kitabu kitakatifu anachoamini tayari kuapa kwa uaminifu mbele yao. Mbele yao kuna vipasa sauti na ukimya umetanda ukumbini wote. Kila mtu akisubiri kiapo hicho muhimu.

Bi Helene Rafaela Namisi anaonekana akiwa ameketi mbele ya jopo la mahojiano katika rasmi wa nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Amevaa mavazi ya heshima akiwa mtulivu na mwenye kujiamini. Mazingira ya chumba cha usaili yanaonyesha hadhi ya kitaluma huku nyaraka na vifaa vya kurekodi vikiwa mezani.

Nembo ya chama cha jubilii inaonyesha ndege akiruka angani akiwa amebeba tawi la mti mdomoni. Ishara ya amani na matumaini mapya. Rangi zinatumika ni nyeusi, nyekundu zikisimamia ujasiri, utu na ustawi. Chini ya nembo hiyo kuna maandishi yanayosoma "Tuko mbele pamoja" akionyesha umoja wa mshikamano na safari ya pamoja ya kujenga taifa. Nembo hii inaonyesha maono ya chama cha jubilee ya kuunganisha Wakenya wote bila ya ubaguzi.

Chini ya hema jeupe wahudumu watatu wa huduma center waneendelea kuhudumia wananchi. Meza zao zimepangwa vizuri na juu yake kuna karatasi zilizoandikwa good conduct na police abstract . Hii ni ishara kwamba wanatoa huduma za cheti cha tabia njema na ripoti ya polisi. Wananchi wameanza kufika kwa utulivu ili kupata huduma izo muhimu zinazohitajika kwa ajili ya usafiri au maswala ya kisheria.

Afisa wa huduma anamchukua mama mmoja alama za vidole kwa njia ya kawaida ya karatasi. Anatumia kifaa cheusi kupaka wino kwenye kidole cha mama kisha anakibinya kwenye karatasi iliyoandikwa right thumb, left thumb na sehemu nyingine za vidole. Mama huyo anafuata maelekezo kwa utulivu huku afisa akihakikisha kila alama inaonekana vizuri. Hii ni sehemu ya usajili rasmi wa stakabadhi za serikali.

Wateja wawili wamesimama ndani ya kituo cha huduma senta mbele ya sehemu ya postabi. Wamevaa mavazi ya kawaida na waonekana wakiwa na hamu ya kuhudumiwa. Kando yao kuna mhudumu aliyevalia sare rasmi ya huduma senta, shati jeupe lenye nembo na tai ya huduma. Anaonekana akiwa tayari kuwasaidia akiwa amesimama kwa heshima na tabasamu nzuri. Mazingira ya kituo ni safi na yamepangwa vizuri na maandishi ya postabi yanaonekana wazi kutoka nyuma yao.

Huduma centre . Afisa wa huduma amevaa sare rasmi, amekusanya alama za vidole kutoka kwa mteja. Anaweka wino meusi kwenye kidole cha mteja kisha anaweka vidole hivyo kwenye karatasi maarufu ili kuchukua alama za vidole. Mteja anasimama mbele yake kwa utulivu, huku ofisa akihakikisha kila kidole kimechapishwa kwa usahihi. Hii ni sehemu ya utaratibu wa usajili wa huduma rasmi serikalini.

Timu moja ya mpira wa vikapu inaonekana ikisherekea kwa furaha, wamevaa fulana nyeupe zilizoandikwa Championsi kwa maandishi makubwa na suruali kubwa za bluu, zinatambulika wazi kuwa ni za mchezo wa vikapu. Kati yao, wachezaji wawili wameinua kikombe juu kwa mikono yote miwili, huku wenzao wakipiga makofi na kuruka kwa shangwe. Furaha yao ni ya dhati wakionekana kusherehekea ushindi mkubwa.

Huyu ni jaji mkuu Martha Koome akiwa anahutubia hadhira. Amevalia mavazi ya kawaida. Akisimama mbele ya kipaza sauti, uso wake unaoonyesha umakini na dhamira. Akitoa hotuba katika tukio rasmi, watu walio keti mbele yake wanaonekana wakimsikiliza kwa makini. Huku mazingira ya rafu yakionyesha kuwa ni ya serikali.

Kundi la mashabiki wa kenya limejaa shangwe na nderemo. Baadhi yao wamevaa miwani ya jua huku wengine wakipuliza firimbi kwa nguvu. Wote wamevalia rangi za kitaifa nyekundu, nyeusi na kijani wameinua mikono juu wakiruka na kushangilia kana kwamba timu yao imefunga bao. Uso wao umejaa furaha na msisimuko inaonekana wazi kua wanatazama mechi ya kusisimua labda ya timu ya taifa ya Kenya.

Mashabiki wa Gor Mahia wakiwa wamevalia jezi za kijani za Gor Mahia shabiki hawa wanasherekea kwa namna ya kipekee moto umewashwa moshi ukipanda juu .Magurudumu yaliyopakwa rangi ya kijani yakiwa yameandikwa Gor Mahia Mlimani branch ni hali ya shamrshamra na mapenzi ya dhadi kwa timu yao wapendwa.

Mhudumu wa huduma centre anaonekana akichukua alama za vidole kutoka kwa mwanawake. Anaweka kidole chake kwenye wino mweusi kisha akibonyeza kwenye karatasi maalum. Huu ni utaratibu wa kawaida wa usajili wa taarifa za kibinafsi kwa ajili ya huduma kama kitambulisho cha taifa au hati nyingine rasmi. Wanatekeleza kazi kwa makini na kwa kuzingatia usalama wa taarifa.

Court annexed mediation ni mfumo wa suluhishi unaotolewa ndani ya mahakama nchini Kenya. Lengo lake ni kusaidia watu kutatua migogoro kwa mazungumzo ya amani bila kupitia kesi ndefu mahakamani. Ni njia ya haraka ya gharama nafuu na inayosaidia pande zote kupata suluhisho linalokubalika kwa heshima.

Katika ofisi ya uhamiaji watu kadha wameketi wakisubiri kuhudumiwa kuna counter nyingi kila moja ikiwa na afisa anayehudumia wateja .Baadhi ya watu waneshika fomu wakisubiria kuitwa wengine wanaonekana wakijaza fomu wakiwa wameketi hali tulivu lakini kuna harakati nyingi ndani ya ofisi.

Mbele ya jengo la Huduma Centre, wafanyikazi wamepanga mstari wima. Wamevaa mavazi ya kazi yenye nembo ya huduma, wanawake kwa wanaume wakiwa wamesimama kwa utulivu. Baadhi yao wameshika mafaili mikononi wengine wakiwa na vitambulisho vya kazi shingoni. Jengo la Huduma lipo nyuma yao maandishi yake yakiwa wazi juu ya mlango mkuu, mwanekano huu unaonyesha maandalizi ya siku ya kazi yenye mpangilio.

Huu unaonekana mechi kali kati ya Kakamega Homeboyz na FC Leopards, mchezaji wa Kakamega homeboyz anachenga kwa ustadi mchezaji wa FC Leopards aliya valia jersey ya nyekundu ya mpira uko chini ya udhibiti wake huku mashabiki wengi kwenye uwanja wakiwa wamesimama wakishangilia kwa nguvu, mandhari ya uwanja inaonyesha ushindani mkali na mapenzi makubwa ya mashabiki kwa timu zao.

Picha inaonyesha rais wa zamani mstaafu Uhuru Kenyatta akiwa pamoja na jaji mkuu Mstaafu David Maraga na majaji wengine. Wote wamevaa mavazi rasmi ya makoti, ishara ya heshima na hali ya kikazi. Majaji hao wamesimama kwa utulivu wakionekana katika hafla rasmi ya kisheria au ya kitaifa. Uso wa kila mmoja unaonyesha uzito wa tukio huku mazingira yakitoa taswira ya mahakama au jengo la serikali.

Mashabiki wa AFC Leopard wamefurika uwanjani wakiwa wamevalia jezi za bluu na nyeupe wakipiga kelele wakipeperusha bendera kwa furaha. Wanapiga vuvuzera na kuuimba nyimbo maalum za kushangilia timu yao pendwa shauku na uzalendo kwa klabu yao inaonekana wazi macho yao yote wakiwa kwa wachezaji ambao wanaingia uwanjani nguvu ya mashabiki wa ingwe wakisukuma timu yao moyo kwa moyo.

hii ni ofici ya Huduma Centre linayojengwa au kupitia ukarabati. Ofisi bado halina uzima au mazingia ni matupu mezani iformation desk inaonekana ikiwa tayari imewekwa pembeni kuna chupa za rangi na vivaa vya ujenzi ishara kuwa maadalizi yana endela ili kuwa hudumia wananchi wa hali bora zaidi hivi karibuni.

Mashabiki wa Bandari FC, wanawake na wanaume, wmeshika bendera za klabu kwa furaha. Baadhi ya wanawake wamevaa hijab, ikionyesha kuwa soko linaunganisha watu wa imani na tamaduni tofauti. Furaha na mshikamano unaonekana wazi ni mapenzi ya dhati kwa timu yao pendwa.

Katika picha hii tunaona watu wakiwa kwenye foleni wakisubiri kusajiliwa kwa kitambulisho cha Taifa. Afisa wa usajili anatumia kifaa cha kuchukua alama za vidole huku mwingine akiandika taarifa zao mchakato huu ni muhimu kwa kila mkenya kupata kitambulisho rasmi kinachotambulika na serikali.

Kikundi cha wana chama wa Jubilee Party kimesimama pamoja wakijadiliana. Wamevaa mavao rasmi ya chama, mashati yenye nembo ya jubilee na kofia zinazolingana. Wengine wamekunja mikononi kifuani, wengine wakitumia mikononi kueleza wanapozungumza. Majadiliano yanaonekana kuwa ya kisiasa au ya kupanga shughuli za chama. Ingawa hakuna meza wala makaratasi, mmoja wao ana mavazi yao anawaonyesha mshikamano na utambulisho wa kisiasa.

Jaji mkuu Martha Koome anaonekana akiwa amesimama mbele ya hadhira akiinua mkono wa kulia wakati wa kuapishwa ,rasmi. Amevalia mavazi rasmi ya heshima huku afisa wa mahakama au kiongozi wa juu akiongoza kiapo. Karatasi ya kiapo iko mkononi mwake na mazingira yanaonyesha tukio la kitaifa lilojaa heshima na historia.

Mhudumu wa Huduma Center akiwa kazini akichukua alama za vidole vya mteja. Mhudumu huyo amevaa sare rasmi na mbele yake kuna kifaa maalum cha kuchukua alama za vidole kwa njia za kidijitali. Mteja ameweka kidole chake juu ya mashine hiyo huku mhudumu akiangalia kwa umakini kuhakikisha taarifa zinachukuliwa vizuri. Mazingira ni safi na ni ya kiofisi, yakionyesha huduma ya serikali inayotolewa kwa upelelezi na utaratibu.

Picha inaonyesha viongozi wa chama cha ODM wakiwa mbele ya meza yenye kipaza sauti. Kiongozi mmoja anazungumza, huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yake. Kwenye ukuta wa nyuma kuna picha ya Raila Odinga na maandishi yaliyosomeka MACHUNGWA HOUSE. Mandhari ya picha yanaonekana ya zamani, rangi na mwonekano wa mazingira ukionyesha kuwa ni tukio la siku zilizopita.

Ni timu ya mpira ya kikapu, wakiwa wamekusanyika pamoja na kunyanyua kombe juu kwa furaha kubwa. Wachezaji wamevalia sare zao rasmi za mchezo. Wengine wakiwa na kupiga kelele za ushindi. Kombe linang'aa mikononi mwao ikiwa ishara ya mafanikio na dhidi yao. Baadhi yao wameinua mikono juu wengine wanakumbatiana na kufurahia ushindi huo wa kihistoria. Ni tukio la furaha, mshikamano na ushindi wa ukweli wa timu.

Wakati wa uongozi wa chama cha PMU, Raila Odinga pamoja na viongozi wengine wa kisiasa wamesema karibu na meza yenye kitu iliyoandikwa nembo ya PMU na rangi zake. Wote wanaonekana wakiwa na glasi za vinywaji mkononi, wakitabasamu na kuonyesha mshikamano wa kisiasa. Ni tukio linaloonyesha Umoja wa uongozi wa Kitaifa na matarajio ya maendeleo kwa nchi.

Hapa kuna pasi mbili za kusafiri kutoka Kenya. Moja ina rangi ya buluu nzito inayojulikana kama E-Pasipoti ya kawaida. Nyingine ina rangi ya buluu nyepesi, ambayo mara nyingi ni ya muda au maalum kwa matumizi fulani. Ingawa zote ni halali, zinazotafautiana kulingana na aina ya safari au hadihi ya mmiliki.

Hii ni boxi iliyojaa pasipoti za Kenya. Zote zikiwa na jalada la rangi ya buluu ila jinembo ya kitaifa la jamuhuri Kenya. Pasipoti hizo zimepangwa kwa umakini baadhi zikiwa zimefunguliwa na nyingine zimefungwa. Zikisubiri kuchukuliwa au kusafirishwa hii inaweza kuwa katika ofisi ya uhamiaji, eneo la uchapishaji au sehemu ya usambazaji wa pasipoti mpya kwa waombaji.

Wachezaji wa timu ya rugby ya Kenya wanashangilia kwa nguvu na furaha baada ya ushindi mkubwa. Wawasi wao pamoja wakiwa wameinua juu kombe la kipekee lenye umbo ya tembo wawili ishara ya nguvu na ardhi baadhi yao pia wakipiga kelele wanaonyesha uzalendo wa kushikama furaha yao ni ya dhati kuonyesha kazi ngumu mazoezi na kujitolea vilivyo waleta kwenye ushindi huu.

Watu wameketi kwa utulivu ndani ya huduma centre wakisubiri kuhudumiwa. Kila mmoja anaonekana kuwa na stakabadhi mkononi akisubiri zamu yake. Afisa wa polisi anapita karibu nao akihakikisha usalama na utaratibu nao unazingatiwa. Hii ni taswira ya huduma bora kwa wananchi.

Wachezaji wa Ulinzi Stars wamevaa jesi zao za rangi nyeupe na wamesimama kwa umakini wakimsikiliza mtu aliye mbele yao. Ingawa picha haionyeshi sura ya anayezungumza. Inaweza kuwa ni kocha au kiongozi anayewapa maelekezo muhimu. Wachezaji wanaonekana makini wakiskiliza kwa nidhamu na umoja, ishara ya timu iliyo tayari kwa mchezo au mazoezi makali.

Vitambulisho vingi vya taifa vya Kenya viko tayari kuchukuliwa katika ofisi ya usajili. Vimewekwa kwa utaratibu vikisubiri wamiliki wao kufika. Wananchi wanahimizwa kufika mapema kuchukua vitambulisho vyao. Kitambulisho cha taifa ni muhimu kwa kupata huduma mbalimbali kama ajira, benki na usafiri wa nje ya nchi. Ni haki yako na wajibu wako.

Ndani ya Huduma Center wahudumu wamevalia sare rasmi za kazi ikiwa katika eneo la kuhudumia wanainchi. Kaunta mbalimbali zinaonekana wazi kuna sehemu ya Uwezo Funds Service SHA Service na zinginezo. Mabango ya huduma yamebandikwa juu ya kila kaunta yakieleza wateja ni wapi waende kulingana na huduma wanazohitaji. Mazingira ni safi na mpangilio wa vitu unaonyesha utaratibu na ufanisi katika utoaji wa huduma za serekali kwa wananchi.

Wanariadha watatu wa Kenya wamesimama kwa fahari uwanjani baada ya kushinda mbio za olimpiki. Wawili wao wameinua viatu juu kwa furaha, wakisherehekea ushindi mkubwa. Mashabiki wengi wanashangilia kutoka majukwani wakipeperusha bendera za Kenya. Ni siku ya heshima kwa taifa.

Ni wachezaji wa AFC Leopards wakiwa wamesimama kwa mduara katika ya uwanja wakizungumza kwa makini kabla ya mechi kuanza ni kama mkutano wa mwisho wa kuhamasishana, kupeana motisha na kupanga mbinu ya mchezo. Wachezaji wote wameelekeza macho na maskio kwa mmoja wao anayeongea katikati. Kati ya mandhari ya nyuma mashabiki wengi wamejaa kwenye majukwaa wakiwa na bendera, vuvuzela na nguo za timu yao wakisubiri hayo mapambano kuanza.

Ni afisa wa uhamiaji akiwa ameketi mezani. Mbele yake kuna kompyuta ya ofisini, mezani pia kuna stakabadhi nyingi za malipo, invoices zilizopangwa au kutapakaa kwa utaratibu. Afisa huyo anaonekana akihakiki au kuingiza taarifa kwenye kompyuta. Huenda akikagua maombi ya passpoti au akichakata malipo ya huduma za uhamiaji. Mazingira yanayo onyesha afisi rasmi ya serikali, yenye shughli nyingi na utaratibu wa kidijitali.

Ni siku ya kihistoria nchini Kenya, William Samoei Ruto ameapishwa rasmi kuwa Rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Sherehe ya kuapishwa imehudhuriwa na elfu ya wananchi, viongozi wa kitaifa na wengine wa kimataifa. Ruto ameaapa kuhudumu kwa uaminifu, kulinda katiba na kuwatumikia Wakenya wote bila ubaguzi.

Watu kadhaa wameketi mezani wakijaza fomu rasmi. Wakitumia kalamu huku pembeni kukiwa na peni ya wino mweusi, kwa ajili ya alama za vidole. Baadhi yao tayari wamewekwa alama kwenye sehemu maalum za fomu. Ni mchakato usajili au udhibitisho wa taarifa unaoonyesha hatua muhimu ya utambulisho au huduma ya kiserikali.

Picha ya zamani inaonyesha rais wa zamani Uhuru Kenyatta akisalimia kwa mikono na Millicent Omanga. Uhuru amevaak jaketi ya jubilii ishara ya enzi za kampeni za chama hicho. Tabasamu na heshima vinaonekana wazi katika mkutano huo wa kisiasa. Ni kumbukumbu ya nyakati ambazo viongozi walikutana kwa mazungumzo, mshikamano na kupanga mustakabali wa kitaifa.

Mashabiki wa Kenya wamekusanyika kwa shangwe wakipeperusha bendera na kuvaa jezi za taifa. Mwanadada mmoja anaonekana amevaa jezi za Kenya zenye nembo ya Kenya Airways kama mdhamini. Hali imejaa hamasa wakipiga makofi na kushangilia kwa nguvu. Ni ishara ya uzalendo na mshikamano, mashabiki wakisimama pamoja kuunga mkono timu ya kitaifa.

Kundi ka wanawake wako uwanjani wakicheza mpira wa kikapu. Wamevaa jezi na kaptura za buluu. Wengine wamesimama, wengine wameeka mikono juu wakijaribu kuzuia mpira. Mpira wa kikapu uko mkononi mwa mmoja wao, wanaonekana makini na wenye nguvu wakiwa katikati ya mchezo. Uwanja unaonyesha mstari ya mchezo na nyuma kuna wavu kavu . Ni wakati wa ushindani mkubwa.

Katika barabara yenye shughuli nyingi, waorodheshaji wengi wameketi wakikabiliana na wananchi wanaowasajili. Kila mtaalam amevaa reflector na anatumia kifaa cha kuchukua alama za vidole. Wananchi wameketi upande wa pili mmoja mmoja wakisajiliwa kwa utaratibu. Hii ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kila mwananchi anahesabiwa na kutambuliwa rasmi hata nje ya ofisi.

Watu wameketi kwa utulivu wakiwa wamevaa kofia na fulana za chama cha Jubilii. Wanaonekana kushiriki katika mkutano au mzungumzo wa kijamii. Mama mmoja anasimama mbele yao akielezea jambo kwa uzito na umakini, huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Ni picha ya ushirikiano na uhamasishaji wa kisiasa.

Katika uwanja wa mpira wa kikapu, wanawake wawili wako katikati ya mchuano mkali. Mmoja wao amevaa fulana nyeupe na anadhibiti mpira-mpira kwa mikono miwili, huku mwingine aliyevaa ya buluu akiwa mbele yake akijaribu kumzuia kwa ulinzi wa karibu. Hali ya ushindani ni dhahiri ipenye viti vya pembeni. Mechi inaendelea kwa kasi lakini mazingira ni tulivu.

Uwanjani mchezo wa Gor Mahia anaudhibiti mpira kwa uhodari huku mchezaji wa FC Leopards akijaribu kumuondelea kwa nguvu. Mashabiki wamejaa kwenye majukwa, wengi wakiwa wamevalia rangi za timu zao. Kelele, vuvuzela na nderemo unaonekana kwenye uwanjani. Ni wazi huu ni ule mtarange mkubwa ule wa Mashemeji Derby.

Wakala wa huduma anashikilia kidole cha mteja kwa uangalifu. Akiweka alama ya kidole kwenye karatasi rasmi. Wengine wamesimama karibu wakisubiri kwa utaratibu kuhudumiwa. Ni sehemu ya mchakato wa usajili au thibitisho wa taarifa za utambulisho wa wananchi.

Uhuru Kenyatta amesimama mbele ya mkubwa akiwa amevaa suti rasmi, ni suti ya kuapishwa kwake baada ya ushindi katika uchaguzi. Jaji makuu anasimama karibu naye akimuapisha kwa kuongoza kiapo cha uaminifu kwa taifa. Uhuru anaweka mkono wake juu ya bibilia akisoma maneno ya kiapo Kwa sauti ya utulivu lakini yenye uzito. Umati unashangilia huku bendera za Kenya zikipigwa juu ni siku ya historia kwa taifa.

Maonyesho ya Kimataifa ya Biashara ya Nairobi yaani, Nairobi International Trade Fair ni jukwaa la kipekee la kuonyesha bidhaa na huduma kutoka sekta mbalimbali. Wajasiriamali, mashirika na wakulima huonyesha ubunifu wao na teknolojia mpya. Ni fursa ya kujifunza, kushirikiana na kuuuza biashara ndani na nje ya nchi.

Huu ni uwanja mkubwa wa michezo uliojaa mashabiki kutoka mataifa mbali mbali wakiwa wameketi jukwani wakiwa wanaangalia katika uwanja huo mbio za marathone zinaendelea wanariadha kutoka nchini tofauti wakipita kwa kasi, huku wengine wakiwa katika vikundi. Bendera za mataifa mbali mbali zinapeperushwa na mazingira ya uwanja yanaonyeshwa mazingira ya olimpiki yenye ni chan maandishi rasmi na utangazaji wa matokeo, shangwe na ushabiki wa kimataifa yanaonekana dhahiri.

Mteja ameketi mbele ya afisa wa huduma centre akihudumiwa kwa utulivu. Nyuma ya kompyuta kuna maandishi yanayoonisha huduma zinazohusiana na mahakama. Hii inaonesha jinsi huduma Kenya inaleta huduma za kisheria karibu na wananchi kwa haraka, uwazi na kwa urahisi ila kwenda moja kwa moja mahakamani.

Ndani ya ofisi tulivu, maafisa watatu wamekusanyika mbele ya kompyuta wakikagua taarifa, pembeni yao msichana mdogo ameketi kwenye kiti kirefu akiwa ametazama mbele kwenye mandhari nyuma, meupe tayari kwa kupigwa picha ya pasipoti, mazingira ni ya kitaalam yakionyesha huduma za usajili au utoaji wa hati rasmi.

Wachezaji wa Tusker FC wamesimama uwanjani wakipiga makofi kwa pamoja huku wakiwa wameelekea kwa mashabiki wao walioko jukwaani. Wamevalia sare zao rasmi za mechi, nyuso zao zikiwa na tabasamu za shukrani na heshima, mashabiki nao wanarudisha ishara hiyo kwa shangwe na bendera za timu. Ni wakati wa mshikamano kati ya timu na mashabiki baada ya mechi iliyojaa ushindani na moyo wa timu.

Hawa ni mashabiki wa Gor Mahia wakiwa na furaha kubwa. Wengi wamevaa jezi za kijani kibichi za timu zao na wanashikilia skafu zilizoandikwa Gor Mahia. Wanapiga kelele za shangwe, wengine wameinua mikono juu wakipungua bendera na kuimba nyimbo za kuisifia timu. Furaha yao inaonyesha mapenzi ya dhati kwa klabu yao wakisherehekea ushindi au wakiiunga mkono katika mechi muhimu.

Askari mwanamke, aliyevalia sare kamili ya polisi, ameketi mbele ya afisa wa Huduma Center . Mhudumu huyo yuko tayari kumsaidia akiwa ameketi mezani na kompyuta mbele yake. Mazingira ya ofisi ni safi na yenye utulivu, yakionyesha utoaji wa huduma rasmi kwa usalama na nidhamu.

Mashabiki wa Tusker FC wamevalia jezi za njano na nyeusi wakiwa na furaha tele, wakishangilia timu yao kwa nguvu. Baadhi yao wamesimama juu ya viti, wengine wakipeperusha bendera na kuvaa kofia za klabu. Uwanja unasisimuka kwa nyimbo na kelele za ushindi huku matumaini ya ushindi yakionekana wazi usoni mwao.

Timu ya wanawake ya mpira wa vikapu waliovaa jezi za bluu kila mmoja akiwa na nambali mgongoni zinaonekana nambali nane kumi na kumi na moja miongoni mwao wanazunguka kocha au nahodha wao wa ambaye yupo katikati akiwaeleza jambo muhimu. Wote wanashikiliza kwa makini yuso zao zinaonyesha umakini na hali ya mchezo huu. Mazingira yanaonyesha kuwa wako uwanjani huenda ni wakati wa mapunziko au kabla ya mchezo kwanza wakipokea maelezo ya mwisho

Ndani ya huduma centre yenye shughuli nyingi, wateja wawili wakisubiri kuhudumiwa. Kila afisa ameketi mbele ya kompyuta yake akishughulika na huduma mbalimbali. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri. Pembeni kuna cyber cafe ya ndani ambao wananchi wanaweza kuchapisha, kuwasilisha nyaraka au kutuma muundo wa vitandaoni. Huduma kwa wote haraka na kwa ufanisi.

Ndani ya huduma, senta mfanyikazi mmoja ameketi kwenye dawati na taarifa akiwa mbele ya kompyuta, tayari kuwahudumia wananchi. Pembeni yake wenzake wamesimama wakifuatilia shughuli inayoendelea. Mazingira ni safi na tulivu na huduma zinaendelea kwa mpangilio. Ni mfano wa utoaji bora wa huduma kwa wananchi wa Kenya.

Ndani ya benki kuna watu kadhaa wameketi wakisubiri kuhudumiwa. Baadhi yao wameshika fomu mikononi na kuijaza taarifa muhimu. Benki ina kaunti nyingi kila moja ikiwa na afisa wa kutoa huduma, mazingira ni ya utulivu yanaonyesha utaratibu mzuri wa utoaji wa huduma za kifedha.

Mchezo wa mpira wa wavu wa wanawake unaendelea kwa kasi. Mchezaji mmoja aliyevalia fulana ya kijani na kaptura ya bluu anaruka juu kupiga mpira. huku wachezaji wawili wa timu pinzani waliovaa mavazi meupe wamejaribu kuzuia kwa mikono yao juu ya wavu. Wavu wakati unawatenganisha na mashabiki wanaonekana wakifuatiliakwa makini.

Watu wengi wameketi kwenye benchi ndani ya ofisi ya Posta au Postapay wakisubiri kuhudumia. Wengi wao wameshika bahasha au karatasi wakitazama mbele kwa utulivu. Mwanaume mmoja mwenye suti yuko mbele yao amesimama huku ameshika kitabu, anaonekana akizungumza nao kwa sauti ya maelezo au mafunzo. Anaonekana kama mhudumu msimamizi au mwezeshaji anyetoa maelezo muhimu kwa wateja waliyopo. Mazingira yanaonyesha shughulikia nyinyi za kila siku katika kituo cha huduma ya kifedha na barua.

Kundi la waandamanaji limebeba bango kubwa liloandikwa Court Annexed Mediation. An alternative Dispute Resolution Mechanism mandate under article one fifty one of the constitution .Waandamanaji hawa wanaonekana kutetea matumizi ya njia mbadala ya kusuluhisha migogoro nje ya mahakama kwa amani. Bango hilo linaangazia umuhimu wa usuluhishi uliounganishwa na mahakama kama njia ya haraka, nafuu isiyo ya mvutano ya kutafuta haki.

Katika kituo cha huduma waafisa mbalimbali wanaonekana wakifanya kazi kwa bidii. Mbele yao kuna vitambulisho vya taifa vingi vilivyo tayari kuchukuliwa na wanaanchi. Wengine wameketi kwenye kompyuta wakiingiza taarifa na kuhudumia wateja kwa haraka na ufanisi. Mazingira ni safi na yenye mpangilio, huku wanaanchi wakisubiri huduma kwa utulivu. Huduma Centre inaonyesha mfano wa utoaji bora wa huduma za serikali kwa wanaachi.

Mchezo wa ligi kuu ya Kenya unaendelea kati ya Gor Mahia na FC Leopards, dakika ya arobaini na mbili ya kipindi cha kwanza matokeo ni sare ya mbao moja kwa moja Gor Mahia wamevalia jezi za kijani huki Fc Leopards wakiwa katika jezi nyeupe uwanja umefurika mashabiki kutoka pande zote mbili wakiwa na bendera vuvuzela na fulana za timu wanazounga mkono shagwe na nderemo zinaskika kils upande huku wachezaji wakiendelea kupambana uwanjani kwa juhudi na kasi.

Mashabiki wengi wa Kenya wamejaa katika uwanja wa Nyayo, wakishangilia kwa sauti na nderemo kubwa. Rangi za bendera ya kitaifa zinaonekana kila kona. Watu wamevaa jezi za Kenya, wengine wakipeperusha bendera huku wakipiga vuvuzela na kuimba nyimbo za kuunga mkono timu yao. Ni mazingira yenye shauku, mshikamano na uzalendo wa hali ya juu kutoka kwa mashabiki wa Kenya.

Mashabiki wa Gor Mahia wamevalia rangi zao za kijani na nyeupe kwa fahari kubwa. Kati yao, mmoja amevalia kama nahodha wa meli akiwa na mavazi meupe na skafu ilioandikwa, "WE NOW NEED MANCITY (tunataka mancity)." Sherehe ni kubwa nyuso zao zimejaa furaha na matumaini. Wanashangilia kwa nguvu wakionyesha kuwa timu yao iko tayari kupambana na mabingwa wa dunia.

Mzungu moja wa kizungu amesimama mbele ya mashabiki wa kenya waliovaa rangi za bendera wakishangilia kwa nguvu wengine wameinua mikono juu wakipiga vuvuzera na kupeperusha bendera ni furaha ya aina yake tu tukio la kipekee linalo unganisha watu kutoka mataifa tofauti.

Hili ni paspoti la Kenya. Paspoti ya Kenya ni hati rasmi ya kusafiria inayomwezesha raiya wa Kenya kusafiri nchi ya nje. Imetengenezwa kwa viwango vya kimataifa ikiwa na chipu ya kielektroniki kwa usalama wa taarifa. Kupata paspoti ni hatua muhimu kwa wanaotafuta fursa za kazi, masomo au safari za kimataifa.

Huu ni mechi kati ya Fc Leopards na Sofapaka ikiendele uwanjani. Huku wachezaji wawili wakiwa kwenye tukio muhimu la mchezo, mchezaji wa Fc Leopards anaonekana akipiga kelele kwa huzuni, huenda kwa sababu wamekosa nafasi muhimu ya kufunga bao. Mchezaji wa Sofapaka yuko karibu naye labda akifuwatilia mpira au tukio hilo. Katika sehemu ya nyuma kuna mashabiki wachache walioketi wakifuwatilia kwa maakini kinachoendelea uwanjani, ni tukio linaloonyesha hisia kali za mchezo wa kandanda.

Huduma Centre mpya imefunguliwa rasmi. Mapambo ya mipira miekundu yananingiinia juu kama ishara ya sherehe. Baadhi ya wafanyikazi wamesimama wakitabasamu wakiwa kwenye sare rasmi. Kiongozi mmoja anaonekana mbele akitoa hotuba au kushiriki katika uzinduzi. Mazingira yanaonyesha hali ya sherehe na matumaini kwa huduma bora kwa wananchi.

Ni timu ya mpira wa kikapu ya wanawake wakiwa uwanjani. Wachezaji wa upande moja wamevaa jezi nyekundu huku timu pinzani wakiwa wamevaa mavazi yenye rangi ya kung'aa. Wanawake hawa wanaonekana wakiwa tayari kwa mchezo, wanacheza tayari kwa nguvu. Katika sehemu ya nyuma, mashabiki wamekaa wakishangilia , wengine wakiwa wamesimama wakipiga makofi na kupiga kelele za kuunga mkono timu zao, hali ni ya ushindani na furaha.

Ni wachezaji wanne wa mpira wa vikapu wa Kenya wakiwa kwenye picha rasmi ya kisanaa, photoshoot Wamevalia jezi za timu ya taifa ya Kenya, wakionekana jasiri na wenye kujiamini. Mmoja wao amekaa nyuma akiwa ameshika mipira miwili ya kikapu, ishara ya nguvu, ustadi na ushujaa wa mchezaji.

Kutoka kushoto, jaji mkuu, Martha Koome, aliyekuwa naibu rais, Rigathi Gachagua, rais William Ruto, mwanamke mwingine kiongozi na jaji mstaafu, David Maraga ,waseimama pamoja mbele ya viongozi wengine wa serikali. Wote wamevaa mavazi rasmi na mazingira yanaonyesha hafla ya kitaifa au kikao cha juu cha viongozi wa serikali.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya ofisi ya idara ya uhamiaji, wote wakiwa wamevaa barakoa kwa uangalifu. Wamesimama nje ya ofisi hiyo wakisubiri kuhudumiwa, huenda ni kwa ajili ya pasipoti, vibali vya kusafiri au huduma nyinginezo za uhamiaji. Ingawa kuna utulivu, macho yao yanaonyesha hamu ya kuhudumiwa haraka, na hadhari za kiafya zinaonekana kuzingatiwa kikamilifu.

Picha hii inaonesha kikundi cha watu wakisherehekea ushindi mkubwa. Wamevaa sare, wengine wakiwa wameishika maua na bendera ya Kenya. Kwa nyuma, kuna bango kubwa lenye picha ya mchezaji, ishara kuwa ni hafla ya heshima au pongezi kwa bingwa wa mchezo. Furaha na mshikamano vinaooneka wazi.

Ni mechi kali ya mpira wa vikapu ya wanaume, Kenya dhidi ya timu pinzani. Wakenya wamevalia jezi za rangi nyeusi zenye nembo ya taifa, mchezaji mrefu kutoka kenya aliyevaa jezi namba 14 anaushika mpira kwa udhabiti, huku mchezaji wa timu pinzani akimkimbilia kumzuia. Uwanja unasisimka kila hatua ikiwa na matumaini ya kufanikisha ushindi wa Kenya.

Mahema mengi yamepangwa kwa mstari katika eneo la wazi, kila moja likiwa na wahudumu wa Huduma Centre waliovaa sare rasmi. Watu wengi wamekusanyika wakisubiri huduma mbalimbali kama vile usajili wa vitambulisho, huduma za NSSF na huduma za afya. Hali ya shughuli ni ya utulivu huku huduma zikiendelea kwa mpangilio.

Watu wengi wameketi ndani ya ofisi ya uhamiaji wakisubiri kwa utulifu waitwe ili wahudumiwe. Viti vimepangwa kwa mistari na kila mtu anaonekana kushika nyaraka kama vitambulisho au bahasha. Kwa mbele kuna kaunta kadhaa za huduma ambapo maafisi wa uhamiaji wameketi wakihudumia watu mmoja baada ya mwingine. Mazingira ya ofisi ni ya mpangilio mzuri yakiwa na alama ya huduma, nambari za kaunta na baadhi ya mabango yanayoelezea wateja. Hii ni hali ya kawaida ya utoaji huduma katika ofisi kuu ya uhamiaji.

Huo ni huduma centre mpya kabisa iliyofunguliwa hivi karibuni, tunaweza kuwaona watumishi wa serikali waliovaa sare wakihudumu kwenye kompyuta tayari wakiwahudumia wananchi. Kwenye pembe ya picha kuna uthibitisho wa ufunguzi rasmi, kanda ya utepe iliyokatwa na kiongozi bado inaonekana. Wananchi wameanza kuingia wahudumu wakionekana na matumaini mapya.

Katika ofisi ya Jaji mkuu ,mwanamke mmoja anahutubia hadhira akiwa mbele ya kipaza sauti. Meza mbele yake ina bango la mviringo lililoandikwa Office of the Chief Justice, Judiciary . Nyuma yake wamesimama viongozi mbalimbali wa kitaifa, wanaume na wanawake. Baadhi yao sura maarufu kama seneta Bonny Khalalwe. Wote wanaonekana kusikiliza kwa umakini huku tukio hilo likiwa na uzito wa kisheria na kitaifa.

Jaji mkuu Matha Koome na rais William Ruto wanatembea kwa pamoja wakitoka kwenye jengo la bunge au mahakama .Wanazungumza kwa utulivu uku viongozi wengi wakifuatilia nyuma yao. Kitukio la kitaifa lenye uzito linaonyesha ushirikiano katikati ya mihimili ya serikali, mahakama na utawala. Mazingira ni ya heshima na nidhamu ya juu.

Ni mechi ya mpira wa vikapu Kwa wanawake, timu ya walio vaa ranging ya samawati ikichuana na walio vaa nyeupe. Mchezaji mmoja kutoka timu ya blue Yuko na mpira akitafuta nafasi ya kupiga pasi au kurusha. Wachezaji wa team ya white wanawazingira wakijaribu kumdhibiti ingawa masambiki ni wachache uwanjani, kelele na mshangao vinaonyesha ushindani mkali uwanjani.

Akina dada wanne mashabiki wa Gor Mahia wanatembea pamoja kwa furaha. Wamevaa jezi za kijani za Gor Mahia na skafu zao zimefungwa shingoni. Inaonekana wazi kuwa wanaelekea uwanjani kushuhudia mechi, wakiongea na kucheka kwa bahasha.

Wachezaji wa bandari FC wakiwa wamesimama pamoja wakisherehekea kwa furaha baada ya mmoja wao kufunga bao. Wamevaa jezi zao rasmi za klabu wakitabasamu wakipigania makofi na wengine wakimkumbatia mfungaji. Hakuna mbio lakini shangwe zao ni za utulivu zenye furaha ya kweli. Mandhari ya uwanja unaonekana nyuma yao na ushirikiano wao unaonyesha mshikamano mkubwa wa timu.

Mashabiki wa Tusker FC wamejikusanya kwa wingi wakivaa jezi za klabu zenye rangi za njano na nyeusi, wakiwa na bendera, kofia na vipulizo. Wanaimba kwa nguvu kushangilia tumi yao. Sauti za kelele za furaha na nderemo inajaza uwanja ikionyesha mshikamana na mapenzi makubwa kwa klabu yao pendwa.

Huduma centre mpya imefunguliwa rasmi ikiwa na mwonekano safi na wa kuvutia. Bango la taasisi limelekwa kwa mbele na mapambo ya sherehe kama mipira, mekundu na ya kijani yananing'inia juu. Wahuduma wamevaa sare rasmi wakiwa tayari kuhudumia wananchi waliokusanyika kupata huduma mbalimbali za serikali kwa haraka na kwa ufanisi.

Ripoti ya hali ya idara ya mahakama na usimamizi wa haki inaangazia mafanikio, changamoto na hatua zilizochukuliwa kuboresha utoaji wa haki nchini. Inazungumzia idadi ya kesi zilizoshughulikiwa, matumizi ya teknolojia mahakamani na juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa wote. Mahakama inaendelea kuimarisha uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika huduma zake ili kuleta imani kwa wananchi na kulinda utawala wa sheria.

Huu ni posta la Kenya lenye nembo rasmi ya posta upande wa mbele. Mbele ya jengo hili kuna dereva wa bodaa akiwa kwenye pikipiki yake na nyuma ya bodaa kuna sanduku kubwa la posta lililowekwa kwa usalama. Boksi hilo lina alama za posta na linaonekana kuwa la kusafirisha barua au vifurushi. Muonekano wa picha unaonyesha huduma ya kisasa ya usafirishaji wa vifurushi kupitia bodaa ikileta kasi na ufanisi kwa huduma za posta nchini.

Wanariadha wa kimataifa wanakimbia kwa kasi kuelekea mstari wa mwisho wa mbio za Marathon. Mkenya yuko nafasi ya pili akiwakaribia kwa nguvu washindani wake wa mataifa mengi. Wote wanatoa juhudi za mwisho jasho likitiririka na nyuso zao zikionyesha azma kubwa. Mashabiki wamejaa uwanjani wakishangilia kwa nguvu wakipeperusha bendera na kupiga makofi. Ni dakika za mwisho za hshindani mkali amabapo mshindi anaweza kuamuliwa kwa sekunde chache tu.

Picha ya pamoja ya timu ya wasichana waliovalia sare kamili za mpira wakiwa kwenye uwanja baada ya mechi ya mashindano ya Chapadimba na Safaricom. Wasichana wamesimama kwa mstari, wengine wamepiga magoti mbele wakiwa na tabasamu na moyo ya ushindani. Jezi zao zinaonyesha namba na nembo ya timu. Hii ni sehemu ya juhudi za kukuza vipaji vya soka miongoni mwa vijana wa kike nchini Kenya.